Ubao wa kieletroniki unaoonyesha viwango vya kubadilisha fedha unaonyesha tarehe, saa pamoja na viwango vya kununua na kuuza noti na hundi za sarafu mbalimbali kama vile dola ya marekani, pauni ya uingereza, euro, dola ya Australia, Rupia ya India na zingine nyingi.

Wanaume wawili walioketi nje ya duka ndogo au kibanda pengine sehemu ya wakala wa huduma za kifedha kwani kuna ishara ya Airtel money inayoonekana wazi. Mmoja amevaa shati la rangi ya blue na jeans huku mwingine akiwa amevaa shati la rangi ya chungwa.

Rundo la ndizi zilizoiva zikiwa zimewekwa kwenye sehemu ya kuuza au sokoni. Zinaonekana kuwa za aina mbalimbali na ziko katika hatua tofauti za ukomavu, ingawa nyingi zimegeuka njano kuashiria kuiva vizuri.